Hili ni duka la kuuza nguo za wanaume. Kuna nguo za kila aina, rangi na ruwaza, zimepangwa vyema kwenye rafu na zingine zikapangwa kwenye meza. Pia kuna mabango yanayoonyesha picha za wanaume ambao wamevaa bidhaa zinazouzwa humo.

Hii ni sehemu ya kuuza viatu vya watoto katika duka kuu na viatu vya kila aina rangi, uwaza na ukubwa. Kila bidhaa ina kitambulisho kidogo kinachoonyeshana bei yake.

Hili ni duka la urembo na bidhaa za wanawake kuna rafu mbalimbali zlilizo kwenye ukuta za rangi nyeupe. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu hizo. Mikoba ya kila aina, rangi na ukubwa pia kuna viito vya aina mbalimbali.

Hili ni duka la nguo sehemu za vitambaa, vipo vya kila aina, rangi, na ruwaza, imepangwa vyema, kwenye reki, na kuna mabango yanayoonyesha bei ya kila bidhaa. Waanunuzi mbalimbali wanaendeleza shughuli zao, kwenye duka hili.

Hili ni duka la nguo na viatu vya wanaume. Lina nguo za kila aina, rangi na ruwaza zilizopangwa vyema kwenye rafu. Kuna zingine zimepangwa kwenye meza iliyo katikati ya duka hili. Zingine zimevalishwa kwenye sanamu ili kuwavutia wanunuzi.

Hili duka la kuuza nguo haswa simu ya nguo za wanaume. Kuna shati ya rangi na ruaza mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye meza. Pia kuna bango jekundu ambalo linatangaza punguzo la bei.

Hili ni duka la nguo sana sana nguo za wanawake. Kuna kila aina ya nguo, rangi mbali mbali na ruwaza mbali mbali. Zipo ambazo zimewekwa kwenye rafu na zingine zimevalishwa kwenye sanamu ili kumsaidia mnunuzi kuona jinsi yenyewe nguo itakavyo kaa ikivaliwa.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanawake. Zipo za kila aina, rangi na ruwadha. Kunazo ambazo zimepangwa kwenye rafu na zingine zimewekelewa juu ya rafu. Kila bidhaa ina kitambulisho kidogo kinachoonyesha bei yake.

Hili ni duka la nguo na viatu haswa vya wanaume. Kila nguo imepangwa kwenye rafu na reki. Kuna nguo za kila aina, rangi na ruwaza. Duka lenyewe lina taa za umeme, ambazo zinasaidia duka ili kutumika hadi wakati wa usiku. Pia kuna kamera za CCTV zinazoongeza usalama.

Hili ni duka la nguo na viatu, likiwa limejaa bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu za mbao. Kuna nguo nyingi zilizokunjwa na kupangwa kwa rundo kwenye rafu ndefu. Pia juu ya rafu izi kuna viatu vingi vya wanaume vilivyopangwa kwenye masanduku meusi.

Hili ni duka la nguo za bei nafuu. Kuna nguo za kila aina na kila rangi. Zimepangwa vyema kwenye rafu na reki pia kuna mabango yanayo kuelekeza kwa sehemu flani na yapo mabango yanayoonyesha bei za bidhaa hizi.

Hili ni duka la nguo sanasana sehemu hii ni ya nguo za wanaume. Zimepangwa vyema kwenye reki mbalimbali. Upande mmoja, kuna shati za kila rangi, aina na ruwaza na upande mwingine kuna suruali. Pia kuna mabango yanayotangaza aina ya bidhaa itakayopatikana katika sehemu fulani na mabango mengine yanayoonyeshana bei za kila bidhaa.

Hili ni duka la nguo za wanaume. Sehemu hii haswa ni ya kuuzia shati. Zenyewe zimepangwa vyema juu ya meza. Ni za kila aina, rangi na ruwaza. Pia kuna bango ambalo linalotangaza kuwa bei ya shati hizi imepunguzwa.

Hili ni duka la nguo. Lina nguo za kila aina, rangi, na ua za mbali mbali. Zimekunjwa na kupangwa vyema kwenye rafu mbali mbali. Kwenye dari la duka hili, kuna taa zilizoning'inizwa zikitoa mwangaza wa kutosha. Pia kuna dawati ndefu linaloakisi mwangaza.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi lililojaa nguo na viatu. Kuna nguo za kila aina ,rangi, ruwaza na mitindo tofauti tofauti. Zimetundikwa juu kwenye rafu na zingine zimekunjwa kwenye meza. Upande kulia kuna viatu vya rangi na aina mbalimbali vilivyopangwa kwa rundo na kutundikwa ukutani.

Hili ni duka la nguo za wanawake, zipo za kila aina ,rangi na luazo. Zimepangwa vyema kwenye rafu na zingine zimevalishwa sanamu ili kuwavutia wateja. Nje ya duka hili watu wanaendeleza shughuli zao mbalimbali.

Hili ni duka la nguo na mikoba, kila bidhaa imepangwa vyema kwenye rafu yake pia kuna vyumba vya kujipimia nguo vyenye pazia ili kumstiri mnunuzi. Taa za umeme zimewashwa ili kumsaidia mnunuzi kuziona bidhaa vyema.

Duka la nguo na viatu. Kuna nguo za kila aina, rangi, ruwaza na ukubwa. Vimening'inizwa kwenye rafu na nyingine kwenye ukuta. Viatu vimepangwa vyema kwenye rafu na vingine vimeekelewa juu ya dawati. Kuna bango linaloonyesha njia itakayotumiwa kulipia bidhaa hizi.

Hii ni duka la nguo, lina nguo za kila rangi, aina na ruaza . Zinapangwa vyema kwenye reki na rafu pia kuna mabango ambayo yanaonyesha ni sehemu gani utakapo pata nguo fulani. Wateja mbalimbali wanaonekana wakitazama bidhaa hizi na kuzinunua.

Hili ni duka kubwa la kisasa la nguo. Ina nguo nyingi za kila aina, rangi na ruwaza zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Sakafu yake ni safi na inang'aa na kuta nyeupe na kati kati ya duka kuna meza za kisasa zenye nguo zilizokunjwa juu yake.

Hili ni duka la nguo za bei nafuu. Zipo za kila aina, rangi na ruwaza. Zimepangwa vyema kwenye rafu mbalimbali. Pia kuna mabango yanayoonyesha bei na mengine yanaelekeza sehemu utakapopata bidhaa fulani.

Duka haya yaliyojaa bidhaa yana shughuli nyingi. Tunawaona mkono ulioshikilia bidhaa nyeusi. Nguzo zenye nguo zilizoning'inia zinaonekana pia. Kuna bidhaa nyingi za ufundi ikiwemo sanamu za twiga. Vijiko vya mbao na sanaa nyingine, aina mbalimbali za mapambo na vitambaa vyenye rangi za kupendeza pia zinaonekana.

Duka la nguo za wanawake. Zipo za kila aina rangi na riwaza. Zimepangwa vyema kwenye rafu na reki na kuna zile zilizovalishwa kwenye sanamu ili kumsaidia mnunuzi kuelewa jinsi zitakavyokaa zikivaliwa na mtu. Kuna chumba cha kujipimia nguo hizo chenye pazia ili kumsitiri mtu.

Hii ni sehemu ya kuuza viatu kwenye duka . Vipo vya kila aina na kila rangi na uaza. Kuna rafu ndefu ambapo viatu venyewe vimepangwa, kwa umbali tunaviona rafu za nguo . Kuna taa mbalimbali ambapo zinaleta mwangaza.

Gari lililoegeshwa hapa ni la muundo wa subaru. Rangi yake ni nyeupe, magurudumu yake ni meusi. Nambari ya usajili ni KCE 982P. Kwa umbali tunaona magari mengine ya rangi mbalimbali lakini miundo yake haionekani vizuri.

Hili ni eneo la maonyesho ya magari ya kisasa ambapo magari mawili, moja jeusi na moja jeupe yameegeshwa mbele ya duka la madari ya hyundai. Gari la mbele ni aina ya suv na la nyuma ni aina ya subaru. Yote yanaonekana mapya na yanang'aa.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari. Tayari manne yashapakiwa mawili meusi na mawili meupe. Kando yake kuna magari madogo yalioegeshwa pale. Watu mbali mbali wamesimama kando yake na kwa umbali kuna majengo mbali mbali.

Hili ni gari la abiria aina ya matatu enye muundo wa Toyota. Rangi yake ni ya kijivu na magurudumu meusi. Limeegeshwa kwenye uwanja wazi. Kwa umbali tunaona gari lingine na majengo mbali mbali.

Hili ni eneo la maegesho lenye magari yaliopangika kwenye mstari mmoja mrefu. Yana rangi na miundo mbalimbali na pia yanaonekana kuwa kwenye hali nzuri. Nyuma ya eneo hili kuna majengo mbalimbali.

Gari hili aina ya subaru outback limeegeshwa nje. Lina rangi nyeusi na nambari yake ya usajili ni KCQ 052X.Limeegeshwa kwenye eneo la lami karibu na ukuta wenye uzio wa chuma.

Hili ni gari la abiria aina ya matatu limegeshwa nje ya jumba fulani nyakati za usiku huku mlango umefunguliwa ,nambari yake ya usajili ni KDK963V, jumba lililo nyuma ya gari hili ni kubwa na muundo wake unavutia macho.

Hili ni gari la kubebea mizigo yaani Pick-up ya aina ya Toyota Hilux rangi yake ni ya kijani na ina magurudumu meusi, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na nyuma yake tunaona miti mirefu ya aina mbalimbali.

Gari hili lililoegeshwa hapa ni aina ya Toyota Mark X. Rangi yake ni ya kijivu, nambari ya usajili ni KBV 949E. Nyuma ya gari hili kuna majengo na duka mbalimbali.

Gari hili la abiria limeegeshwa kwenye uwanja wazi. Rangi yake ni nyeupe na lina magurudumu meusi. Nambari yake ya usajili ni KDG 795S. Kwa umbali tunaona miti iliyonawiri vyema yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi, na pia kuna nguzo za nyaya za umeme.

Gari hili la abiria limeegeshwa kando ya njia ya udongo. Rangi yake ni ya fedha na nambari yake ya usajili ni kcv 707y. Lina bango linalosema leisuredeals tours and safaris, kumaanisha hii ndiyo kampuni inayomiliki gari hili.

Mwanamke huyu analijaribu gari jipya. Anaonekana mwenye furaha na msisimuko. Kuna mwanaume aliyesimama karibu naye labda muuzaji wa gari. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti cha dereva akiwa ameshika usukani akitabasamu sana.

Mwanaume na mwanamke wako ndani ya chumba cha kuuzia magari. Mwanaume amevaa suti na miwani akishikilia kompyuta kibao na kwelekeza mkono wake akielezea jambo fulani. Mwanamke amevaa sweta na anatabasamu na kumsikiliza kwa makini.

Gari hili la abiria ni aina ya Toyota Hiace . Ni la rangi nyeupe na lina magurudumu meusi. Inaonekana kuwa na uchafu mdogo katika eneo lililo karibu na magurudumu haya. Kuashiria limetumika hivi karibuni.

Hili ni gari la umma .Lina rangi ya kijivu na magurudumu yake ni meusi. Nambari yake ya usajili ni KCN 709X. Kwa umbali pia tunayaona magari mengine na miti mingi.

Wanaume wawili wamo ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa mnunuzi ameweka mikono yake mifukoni, huku akitabasamu naye yule mwingine anaashiria kwa mkono wake akitabasamu pia.

Hii ni chumba kilichojaa kazi za sanaa. Kuna michoro mbalimbali yenye rangi za kuvutia. Pia kuna sanaa zinazoonyesha nyuso za kiafrika, nyakati mbalimbali, watu wakiwa katika shughuli mbalimbali na hata michoro ya kiasili. Kunazo zilizoanikwa ukutani na zingine zimewekelewa juu ya meza.

Hili ni duka la nyama. Kuna kaunta kubwa ya kioo ambapo vipande vya nyama vimepangwa. Nyama inaonekana kuwa nyekundu na ina mafuta madogo kwashiria ubora. Wafanyikazi mbalimbali wanaendeleza shuguli zao.

Hili ni lango kuu la kuingia kwenye soko la kisasa la Kikuyu. Juu ya mlango huu kuna bango kubwa linaloonyesha bidhaa gani zitapatikana kwa ghorofa ya kwanza na ya pili. Saa za kazi pia zimeorodheshwa wazi.

Hili ni duka la sanaa ina bidhaa mbalimbali. Kuna mapambo ya kila aina kama shanga, bangili, hirini. Pia kuna michongo ya wanyama mbalimbali. Mteja mmoja anaonekana akiwa katika harakati ya kuchagua bidhaa zake.

Hili ni duka la sanaa, lililojaa bidhaa za rangi mbalimbali hasa vitu vya mapambo. Kuna mkusanyiko wa shanga na bangili za rangi mbalimbali, zilizo pangwa kwenye meza zikionyesha mitindo na maumbo mbalimbali.

Hili ni soko la nguo na lina shughuli nyingi. Maduka mbalimbali yanauza nguo za kila aina, rangi na ruwaza. Zipo zilizotandazwa juu ya meza na zingine zimening'inizwa kwenye miundo ya mbao. Wanunuzi wanatembea wakitazama zile bidhaa.

Duka hili la ufundi, linaonyesha mkusanyiko mkubwa wa vinyago vya mbao vilivyochongwa kwa ustadi. Vina ukubwa na maumbo tofauti, vikipambwa kwa rangi na mitindo mbalimbali. Pia kuna sanamu ndogo za wanyama, na ngao.

Hili ni soko la bidhaa za kitamaduni lililojengwa kwa miundo ya mbao na paa la bati. Kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali mikuku na mikufu iliyoning'inia kwenye nguzo za mbao. Pia kuna mikoba mingi iliyotengenezwa kwa mikondo ya maumbo na rangi tofauti tofauti.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha wachuuzi wengi wakiuza bidhaa zao. Mwanamke ameketi akiwa amevaa shati nyeupe akizungukwa na rundo kubwa la mboga za kila aina za kijani kibichi. Kuna mtoto aliyekaa kando yake. Wateja na wachuuzi wanajitayarisha kwa siku ya kuuza.

Soko hili lina shughuli nyingi. Limejaa watu na bidhaa zinazouzwa barabarani. Wapo wanaotembea wakinunua bidhaa hizo na wengine wanaendeleza shughuli zao mbalimbali. Majengo ndani ya soko hili ni duni mno.

Ni duka la viatu vilivyotumika au mitumba .Kuna aina mbalimbali kama buti, raba na aina nyinginezo. Wanunuzi wanatembea kwenye duka hilo wakichagua bidhaa zao. Duka hili pia linauza nguo ambazo zinaonekana zimeninginia juu.

Watu wengi wamejaa sokoni, wakiuza na kununua bidhaa mbali mbali. Meza zimejaa nguo za rangi tofauti, vitenge, mikeka, vikapu, na mapambo ya jadi. Sehemu ya mbele ina sanamu ndogo ndogo, nyeusi na vyombo vya mbao. Wachuuzi wameketi nyuma ya bidhaa zao, wengine wamesimama wakiwasiliana na wateja.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ,linaonekana ambapo wachuuzi wamejipanga kando ya barabara, wakiuza mazao yao. Rundo kubwa la vitunguu na viazi vimepangwa chini, huku wachuuzi wakikaa, au kusimama karibu na bidhaa zao.

Hili ni duka la maua la wazi, likiwa na maua mengi ya rangi tofauti-tofauti, yaliyopangwa kwenye ndoo na meza. Mwanamume mmoja amesimama katikati ya duka, akionekana akipanga maua, na mwanamke mwingine anaonekana akishughulikia maua mengine kwenye upande wa kushoto.

Hili ni soko wazi linaouza bithaa za kitamaduni na ufundi wa mkono. Bithaa mbalimbali kama vile mapambo, nguo, na sahani za mapambo zimetandazwa arthini na zingine zimepangwa kwenye raki, wateja mbalimbali wanatembea wakitazama bithaa hizo.

Mandhari haya ni ya sokoni na duka hili ni la mboga na matunda likionyesha aina mbalimbali za bidhaa zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Kuna rundo kubwa la vitunguu maji, la nyanya na la viazi mbatata. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa sawa.

Huu ni mtazamo wa angani wa soko la wazi lenye sughuli nyingi. Kunamabana mengi yaliyojengwa kwenyemabao na mabati huku yakionyesha aina mbalimbali za bidhaa. Watu wengine wanatembea kwenye soko na barabarani huku kuna pikipiki na magari yaliyoegeshwa kando ya barabara.

Hii ni sehemu ya jengo lenye ghorofa. Lina rangi za manjano, zambarau na kahawia. Kuna balkoni iliyo na kizuizi cha chuma kumsaidia aliye ndani ya nyumba asije akaanguka kwenye ajali. Kuna bango linaloonyesha kuwa nyumba hizi ziko katika hali ya kukodeshwa.

Nyumba hili kubwa limejengwa na mawe, na lina paa la mawe mekundu. Lina madirisha makubwa sana ya kuingiza mwangaza. Mbele yake kuna nyasi zilizokuzwa vyema, na kunawiri vizuri. Kuna mti wa mkalani pia.

Jengo hili la ghorofa lina mabango kadhaa, moja ambalo linatangaza huduma za masomo ya udereva, lingine linatangaza huduma za masomo ya upishi na lingine linatangaza huduma za intaneti au mtandao.

Huu ni muonekano wa juu wa sehemu la jiji la Nairobi. Kuna majengo ya aina mbalimbali na mitindo mbalimbali. Ipo ya kisasa, na mengine ni duni, huku mengine bado hayajamaliza kujengwa. Kuna mkondo wa maji unaopitia katikati ya majengo haya.

Hili ni lango la kuingia kwenye jumba hili la makazi. Lina maumbo mbalimbali ya miraba na pembe tatu. Pia kuna ua wa umeme kuashiria usalama zaidi. Kuna bango linalosema for sale kuashiria kuwa jumba hili linauzwa. Pia kuna nambari ya mawasiliano.

Barabara hii ya lami iko karibu na makaazi ya kisasa ambayo yana lango kuu lenye rangi nyekundu. Pia kuna mjengo mkubwa ambao unaendelea kujengwa. Barabara hii haina magari mengi kuonyesha utulivu wa eneo hili.

Hii ni sehemu ya mboga na matunda ndani ya duka kuu. Kuna rundo la viazi, vitunguu, nyanya na aina zingine nyinginezo za mboga. Pia kuna mabango ambayo yanayohimiza wateja kukula mboga na matunda.

Duka kuu lina rafu mbali mbali zilizojazwa bidhaa tofauti tofauti. Kuna mabango mawili, moja lisemalo, ladies essentials , kumaanisha bidhaa katika hio sehemu hutumika na wanawake , na lingine linasema mens essentials , kumaanisha bidhaa katika sehemu hio hutumika na wanaume.

Hii ni duka kuu katika sehemu ya kuuza peremende, zipo za kila aina rangi na kampuni mbali mbali. Bei ya bidhaa hizi imeonyeshwa chini ya bidhaa yenyewe kuna bango kubwa ambalo linaonyeshana kuwa hii ni sehemu ya kuuzia peremende pia lina picha mbali mbali za peremende.

Hii ni sehemu ya kuuza bidhaa za kuokwa kama vile keki. Kuna keki za kila aina, rangi na zina mapambo mbali mbali. Pia kuna bidhaa zingine kama vile samosa , mahamri, mandazi na kababu.

Hii ni sehemu ya kuuzia bidhaa za kuokwa kwenye duka kuu. Zimepangwa vyema kwenye rafu na sehemu za kuendesha bidhaa, zikiwa zimefungashwa na plastiki. Kuna ishara na mabango inayoonyeshana bidhaa gani inapatikana katika sehemu gani.

Hili ni duka kuu sehemu ya vyombo vya plastiki ,vipo vya kila aina ,rangi na maumbo tofauti. Mwanamke mmoja aliye vaa koti jekundu anaonekana kuwa katika harakati ya kuchagua bidhaa zake.

Hili ni duka kuu liitwalo carefour na bango kubwa kwenye mlango linalokaribisha wateja ndani ya duka hilo. Bidhaa mbalimbali vimepangwa kwenye rafu na kuna mabango yanayoonyesha bei za kila bidhaa. Mteja mmoja anaonekana akisukuma troli yake ya ununuzi.

Hili ni duka kuu liitwalo, Carefour. Kuna bango kubwa ambalo linawakaribisha wanunuzi kwenye duka hilo. Kuna bidhaa za kila aina zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Pia kuna mabango ambayo yanaonyeshana bei za bidhaa zile.

Duka kuu hili linaonekana kua na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Kuna bango juu ya rafu hizi lililoandikwa sprays , yani marashi. Mteja mmoja anaonekana akisukuma toroli ya ununuzi iliyojaa bidhaa mbali mbali.

Hili ni duka kuu liitwalo Quickmart. Kuna rafu ndefu zilizojaa mikate ya aina mbai mbali, iliyofungashwa. Limepangwa vizuri kwenye vibweta vyeusi. Kwa umbali tunaona mtu anayeisukuma toroli yake.

Hili ni duka kuu. Bidhaa mbalimbali zimepangwa vyema kwenye rafu na bei yake kuonyeshwa. Taa za umeme zimewashwa ili kuwasaidia wanunuzi kuona bidhaa vyema. Mteja mmoja ameinama akichagua bidhaa, huku mwingine anaonekana kusukuma toroli yake ya ununuzi.

Hii ni sehemu ya kuuzia mboga na matunda katika duka kuu. Bidhaa hizi zimepangwa vyema kwenye rafu na masanduku ya mbao. Kwenye upande wa kushoto, kuna ndizi nyingi za njano na upande wa kulia, una karoti, nyanya, vitunguu na viazi matata.